Huyu ni mtu amelala kitandani katika hospitali. Mtu huyu anaonekana kuwa na majeraha au amefungwa bandeji au plastiki kwenye miguu yake. Blanketi nyekundu yenye miraba imefunika sehemu ya mwili wake, na nguo nyeupe zimefunika miguu yake.

Huyu ni mtu ambaye amesimama karibu na meza ya mbao akishughulika na kitu kinachofanana na chupa au kikombe. Juu ya meza kuna kitambaa cha rangi ya buluu na vitu vingine vidogo. Pia kuna kiti chenye mkongo mweusi na sehemu ya kifaa cha ofisi nyuma.

ya watu waima. Inaonyesha mfanyikazi wa afya wawili wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga wakimhudumia mgonjwa kitandani. Wafanyikazi hao wamevaa mavazi meupe yanayofunika mwili mzima na kofia za kufunika nywele wakionyesha umakini wa hali ya juu katika kuzuia maambukizi.

Hili ni matibabu ya watu wazima. inaonyesha mazingira ya hospitali au kitengo cha wangonjwa mahututi. Ambapo mtaalamu wa afya aliye vaa mavazi kamili ya kujikinga anatoa huduma kwa mgonjwa alie lala kitandi. Kuna vifaa mbali mbali vya matibabu vinavyoonekana karibu na kitanda cha mgonjwa.

Hii ni matibabu ya watu wazima. Inaonyesha mfanyikazi wa afya akiwa amevaa mavazi ya kujikinga, akimhudumia mgonjwa kitandani .Pengine katika chumba cha wagonjwa mahututi. Hii inaweza kuwa katika muktadha wa janga la kitaifa.

Hili ni lori jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya rununu likiwa na ngazi ndogo ya kupandia. Kuna mabango mawili ya kijani kibichi yenye nembo ya Co-op Bank upande wa kushoto na kulia. Kliniki hii za rununu zinatoa huduma za afya hasa kwa mama na watoto kama sehemu ya mabango ya Beyond Zero.

Hawa ni kundi la watu wakiwa wamesimama nje wakiwa wameshika mabango mawili makubwa. Watu hawa wanaonekana kushiriki katika kampeni au tukio linalohusiana na afya ya macho na siku ya maono duniani.

Hili ni bendera yenye ujumbe, kutibu vikope kwa pamoja kuzuia upofu. Bendera hii pia ina nembo za mashirikiano kama vile iTi na USAID, pamoja na ujumbe ya uhusiano na kukomesha magonjwa.

Hili ni klimiki ya simu imeendeshwa na Amref Health kwa ushirikiano na AstraZeneca. Kliniki hii za simu zilitumika kuongeza upatikanaji wa chanjo la korona na huduma zingine za afya katika maeneo mbalimbali nchini.

Huyu ni mwanamke anayevaa barakoa pamoja na wasichana wawili, wakishikilia vitu vinavyoonekana kuwa chupi au bendi za kike zinazoweza kutumika tena. Wote wanaonekana kutabasamu. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa nje, labda katika eneo la vijiji au jamii.

Hili ni kliniki ya simu ya Beyond Zero. Watu kadhaa wanaonekana karibu na gari hilo, wakiwemo wanaume waliovaa suti na mwanamke aliyevaa vazi ya kitamuduni ya Kiafrika, akishuka kutoka kwenye kliniki hio kupitia ngazi nyekundu. Kliniki hizi za simu za Beyond Zero zilianzishwa nchini Kenya, kwa lengo ya kuboresha afya ya mama na watoto.

Hili ni afya ya jamii, inaonyesha kundi la watu, wakiwemo wafanyikazi wa afya wa jamii wakifanya mkutano au mafunzo. Watu wengi wamekaa karibu wakimsikiliza. Inaweza kua inaonyesha kazi muhimu inaowafanya wafanyikazi wa afya wa jamii katika kutoa huduma ya elimu ya jamii.

Huu ni muuguzi ambaye anafanya ubaguzi wa matibabu kwa mgonjwa, akichukua sampuli ya damu kwa ajili ya vipimo vya sukari au shinikizo la damu, kama inavyoonekana katika kampeni za afya.

Hili ni matibabu ya meno. Mkono uliovalia glovu ya blue ukishika zana za meno. Zana hizi ni pamoja na kioo cha meno, uchunguzi, na kibano cha chuma cha pua, ambazo hutumiwa na madaktari wa meno wakati wa matibabu ya meno.

Huu ni kinywa cha mtu chenye meno ya juu na ya chini. Meno ya juu hasaa mbele yanaonekana kuwa na matundu au uharibifu ikionyesha uwezekano wa kuoshwa kwa meno au uharibifu mwingine. Meno mingi yanaonekana kuwa katika hali nzuri lakini uharibifu kwenye meno ya mbele ya juu unaojitokeza wazi.

Huyu ni mtu mwenye anafanyiwa matibabu ya meno na daktari wa meno. Amelala kwenye kiti cha meno mdomo wake ukiwa wazi, madaktari wa meno wakifanya kazi ndani ya mdomo wake. Anaonekana amevaa glavu nyeusi na anatumia vifaa vya meno kutibu meno ya mgonjwa. Inaonekana ni ndani ya kliniki au maeneo ya ofisi ya daktari wa meno.

Hawa ni wataalamu wawili wa afya wakiwa wamevaa vifaa vya kujikinga kama vile kofia za upasuaji, barakoa na glovu wakimhudumu mgonjwa aliye kitandani labda wakifanya utaratibu wa matibabu au upasuaji mdogo.

Huyu ni daktari wa meno au mtaalamu wa usafi wa meno akimchunguza mgonjwa. Mtaalamu huyu amevaa koti jeupe la maabara, barakoa ya rangi ya buluu na glovu nyeupe akitumia vifaa vya meno kuchunguza mdomo wa mgonjwa.

Hili ni afya ya meno, inaonyesha mtu kiasili ya Afrika huku akionyesha meno. Meno ya huyo iko pengo mawili mbele, pengo hili linaitwa mwanya.

Inaonyesha daktari wa meno akimhudumia mgonjwa kwa kutumia vifaa vya meno. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na daktari anafanya matibabu. Daktari amevaa nguo za kazi na glavu na anatumia vifaa vya meno, kuangalia na kutibu meno ya mgonjwa.

Hii ni afya ya meno. Inaonyesha mgonjwa akiwa amefungua mdomo na daktari wa meno akifanyia uchunguzi. Daktari amevaa glovu za rangi ya blue na anatumia kioo kidogo kuangalia meno ya mgonjwa.

Inaonyesha madaktari wawili wakiwa wakifanya upasuaji. Madaktari wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa. Wanatumia vifaa vya matibabu kufanya upasuaji. Upasuaji ni moja kato ya matibabu ambao unahusisha kufanya chale ili kutibu magonjwa au majeraha.

Huu ni chumba moja mdogo, yenye paa la kijani kibichi, likiwa limejengwa karibu na eneo lenye maji, labda bwawa au eneo lililofurika. Kuna anga la blue lenye mawingu meupe juu. Karibu na nyumba, kuna mimea na ardhi yenye nyasi.

Hili ni gari la kubeba wagonjwa likiwa limekwama kwenye barabara ya udongo yenye matope mengi. Inaonekana gari hilo linahitaji kupita kwenye eneo lenye maji na tope huku kukiwa na vizuizi vya barabara. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa eneo la wazi au ya mashambani.

Hawa ni watu kadhaa wakisimama mbele ya bango lenye maandishi aids . Watu hao wanaonekana wamesimama karibu na vuruvisho inavyoonekana kama musaada labda ya chakula au mahitaji mengine. Ikiashiria shughuli za kutoa msaada ya kukabiliana na ukame nchini.

Huyu ni mwanamke aliyevaa sare za kuzimoto akiwa amesimama mbele ya gari la zimamoto. Amevalia vazi kamili la kuzima moto ikiwemo kofia ngumu ya manjano, koti na suruali ya rangi ya kahawia iliyokoza na buti nyeusi anaonekana ameshikilia kifaa fulani chenye rangi nyekundu mkononi mwake.

Hili ni msaada wa dharura. Inaonyesha kundi la watu wanaokimbia wakiwa wamevalia mavazi ya zima moto. Baadhi ya zima moto wanatoka kwenye jengo au eneo lenye maji na kuna magari ya zima moto, yanaonekana nyuma yao.

Huyu ni mtu mwenye amevaa nguo ya buluu na kofia akifanya kazi shambani. Akichuma au kupanda mimea. Karibu naye kuna troli ya kijani iliyojaa majani au mapaki ya mimea. Mtu huyu ameinama chini akitumia mikono yake kwenye udongo au mimea. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya shamba lenye nyasi na uzio.

Hili ni barakoa nyeupe na chupa ya dawa ya kusafisha mikono, yenye kiofu cha blue . Vitu hivi viwili vinahusiana na hatua za usafi na ulinzi, hasa wakati wa magonjwa wa korona.

Huu ni gari limeegeshwa kando ya barabara au njia na mazingira yanaonekana kuwa na miti mingi ya majani. Mti umeangua juu ya gari jekundu. Tukio hili linaweza kuwa limetokana na hali mbaya ya hewa ama vile upepo mkali au mvua kubwa.

Huu ni kituo cha kunawa mikono chenye tangi la maji. Kuna mtu mwenye amenawa mikono, akiwa amevalia sweta ya zambarau na kaptula fupi. Akitumia besheni la kichani kibichi kusanya maji. Anapokea akiosha mikono yake.

Hili ni aina mbalimbali za kunde na maharagwe zilizopangwa kwa bakuli na gunia. Kuna maharagwe meusi, maharagwe mekundu, choroke cherenge na ndegu zote zikionyesha utofauti wa mazao haya.

Hili ni kituo cha kunawa mikono chenye chapa ya dettol ambacho kinaonekana kuwa na mfumo wa maji na beseni ya kunawia. Watu kadhaa wako karibu na kituo hicho wakiwemo watu wazima waliovaa barakoa na mtoto mdogo.

Hili ni chumba chenye meza ya ofisi na viti viwili au vitatu. Kuna madirisha mawili yenye mapazia iliyofungwa yanayoingiza mwanga ndani ya chumba. Juu ya meza kuna karatasi na vitabu vingine vya ofisi.

Hili ni chumba chenye meza na viti viwili kimoja kikiwa na mtu aliyeketi akifanya kazi, kuna makabati na madirisha kwenye ukuta wa nyumba na pia kuna vifaa vya electroniki kama komputa au runinga upande wa kulia. Sakafu imetandikwa vigae na chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Hili ni chumba chenye mlango wazi wa rangi ya kijani kibichi. Ndani ya chumba hicho kuna meza na kiti. Karibu na mlango upande wa kulia kuna begi ya rangi ya blue lililowekwa juu ya kabati.

Huu ni chumba ya hospitali. Kuna msimamo wa tube ya IC uliosimama katikati. Dirisha linaonekana upande wa kulia likiwa na pazia la rangi ya waridi. Ukutani, upande wa kushoto kuna mabango kadhaa yaliyobandikwa.

Huyu ni daktari anayevaa glovu za kukinga, na anashika kitu kinachoonekana kama vifaa vya matibabu au usafi. Akiandaa au kutumia vifaa hivyo. Kuna meza au toroli iliyo na vitu vingine vinavyofanana vya matibabu au karatasi.

Hili ni kifaa cha matibabu na usambazaji, kifaa cha matibabu kinachofanana na kitanda kidogo au meza ya kubeba wagonjwa, chenye vifaa vya matibabu na mezani ya kupimia. Pia kuna karatasi yenye maelezo au maagizo yanayobandikwa juu.

Hivi ni vifaa vya matibabu na usambasaji. Inaonyesha kiti cha meno na vifaa vingine vya meno ndani ya kliniki. Kiti cha meno kinaonekana kuwa cha kisasa na kina sehemu tofauti kwa ajili ya kurekebisha nafasi ya mgonjwa. Vifaa vingine vinavyoonekana ni pamoja na taa ya meno, mashine ya kuangalia meno na zana zingine za meno.

Hili kifaa cha matibabu na usambazaji. Inaonyesha kifaa cha kusaidia goti, mara nyingi hutumiwa na watu wenye majeraha au matatizo ya goti. Kifaa hiki husaidia kuimarisha goti na kupunguza maumivu.

Hili ni kifaa cha matibabu kinachoitwa edan vital sign monitor , ambapo kimeunganishwa kwenye mkono wa mgonjwa. Kifaa hizi kinaonyesha nambari tisaini na nane hamsini na tatu kwenye skrini yake .Inaonekana kuwa kinatumika kufuatilia viashiria muhimu vya mgonjwa, kama vile kiwango cha oksijeni mwilini au mpigo wa moyo.

Hili ni chupa ya chanjo ya kifua kikuu, iliyoandikwa kwa lugha ya kimombo, Tuberclosis Vaccine, na sindano karibu nayo. Chupa hii inaonekana ikiwa imeshikiliwa na mkono uliovalia glovu ya kijani.

Hawa ni watu kadhaa wakiwemo wafanyikazi wa afya waliovaa glovu wakimhudumia mtoto mdogo. Inaonekaka kama hali ya matibabu au msaada wa kibinadamu labda katika mazingira ya shida au kambi ya wakimbizi. Kuna mwanamke amebeba mtoto mwingine na watu wengine wamesimama karibu.

Huu ni mtoto mchanga anayechunguzwa na mtu mzima, anaweza kua mtaalamu wa afya, aliyevaa glovu za blue . Mtoto amelazwa kwenye kitambaa chekundu au waridi, na mtu huyu anaonekana akimchunguza mtoto, labda akimnyonyesha au akimfanyia uchunguzi wa kimatibabu.

Huyu ni mgonjwa mwanaume akiwa na mtoto kitandani hospitalini akionekana akipokea huduma au akitunzwa na mtu mwingine. Daktari anaonekana akimshika mtoto huku akimpea mamake kuashiria kuwa anamlalisha.

Hawa ni watoto wanaoosha mikono katika kituo cha kunawa mikono, kinachoonekana kuwa cha umma au cha jamii. Kituo hiki kinalindwa na UON na Kibra green. Shirika la kijamii lililokuwa Kibra.

Huyu ni mtu mzima amesimama karibu na mtoto mdogo aliyeketi chini au kitandani ,mtu mzima anaonekana akimsaidia au kushughulika na mtoto ,mtu amevaa nguo nyeupe na kaptula ya rangi ya waridi, mazingira yanaonekana kuwa ndani ya chumba au hospitali.

Hili ni chumba cha mafunzo au darasa. Kuna watu kadhaa ndani wengi wakiwa wameketi kwenye meza na mmoja amesimama karibu na ubao mweusi. Inawezekana ni mafunzo ya mkutano wa kikazi.

Huyu ni mtu mzima anayeweza kuwa mtaalamu wa afya au mlezi akimshughulikia mtoto mdogo. Inaonekana kama mtoto anapokea matibabu au chanjo kwa mkono wa mtoto unashikiliwa kwa uangalifu na kuna kitu kinafanywa kwenye mkono wake. Mtu mwingine anaonekana amesimama nyuma kidogo. Mazingira yanaonekana kuwa ya inje.

Huyu ni mtu mzima anayeonekana kuwa mwanamke. Amevaa shati la rangi ya chungwa na sketi yenye mchoro. Anaonekana akizungumza au kufundisha watoto, huku akitabasamu na kuonyesha msisimuko. Watoto kadhaa wamekaa chini ,wakiwa wamezunguka mtu mzima huyu. Wanaonekana wakimskiliza kwa makini, na baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za kawaida.

Huyu ni daktari wa meno ambaye amevaa kofia ya upasauji na barakoa, miwani ya kukinga na koti jeupe la daktari akimhudumu mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na daktari anaonekana akifanya kazi mdomoni mwa mgonjwa.

Hili ni matibabu ya watoto, inaonyesha watu kadhaa katika mazingira ya nje. Anayevaa koti la njano na mistari ya bluu anaonekana akimchunguza mtoto mdogo na hata akimpa chanjo au matibabu. Karibu naye kuna mwanamke mwingine amebeba mtoto mchanga na mwanaume mzee anasimama karibu akitazama.

Hili ni kituo cha kunawia mkono kinachobebeka. Kuna chombo kikubwa cha rangi ya blue juu kinachoshikilia maji safi chenye bomba la kutoa maji. Karibu na chombo cha maji kuna chupa ndogo ya sabuni ya kunawia mikono.

Huu ni mashini ya mazoezi ya kifua inayotumia uzito. Imeundwa masusi kwa ajili ya kufanya mazoezi ya misuli ya kifua hasa misuli ya chini ya kifua. Ina muundo ambapo kila mkono husonga kivi yake kusaidia kusawazisha maendeleo ya misuli na kushughulikia tofauti za nguvu za upande mbili za kifua.

Hili ni mkono ya mtu ikishika eneo la kifundo cha miguu au mguu wa chini, huku akiwa amevaa kiatu cha kukimbia cha rangi ya manjano. Inaweza kuashiria mtu anayepata maumivu au usumbufu katika eneo hilo.

Hili ni mimea unaoonekana kama mti au kichaka kikubwa chenye majani na matawi yanayoonekana wazi. Inaweza kuwa aina ya miti ya mtembe, mti wa accacia au mti wa acia, kulingana na muundo wa majani na matawi yake.

Hili ni mimea mirefu kwenye majani marefu, yanayofanana na yale ya mimea kama vile mtama au mianzi. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea mingine mingi, ikiashira eneo lenye mimea mingi au msitu.

Hili ni shamba la mahindi au mtaa likiwa limekomea chini ya anga la bluu. Majani ya mimea yanaonekana kuwa ya marefu na ya kijani kibichi na baadhi ya mimea inaonekana kuwa na matunda au masuka. Ardhi inaonekana kuwa kavu na yenye mvumbi kidogo.

Hili ni mimea yenye majani mengi, uwezekano mkubwa ukiwa ni mmea wa tobacco au mchungwa. Majani yanaonekana kukua kijani na mimea imesimama wima.

Hii ni mti wa ndizi, ukiwa na mkungu wa ndizi mchanga bado haijaiva zenye rangi ya kijani kibichi pia kuna kuwa la ndizi inayo ninginia karibu na mkungu wa ndizi. Majani wa mti wa ndizi yame onekana wazi na baadhi ya majani yalikauka yame anguka chini ya mkungu.